Kikundi cha Geneva imejitolea kupeana matibabu ya bure kwa wale wanaoshida za kwa meno au mdomoni na pia wamesaidiwa na vikundi vingine ili waweze kuwafikia wote.

Hizi ni tembe ambazo zinasaidia katika mwili kutupa madini ambazo kawaida zinapatikakana kwa samaki na hata kwa mayai na mtu anapaswa kumeza hizi ili kuweza kumsaidia kuwa na kinga mingi mwilini.

Muuguzi anamwangalia mgonjwa wake aliyetumia oksijeni iliyo kwa gasi kupumua ili aweze kukaa vyema, aweze kutumia mashini ile vizuri.

MMR ni dawa imetegenezwa kukabiliana na virusi ambavyo husababisha magonjwa kama vile surua, mabusha na ata rubela kwa watoto wachanga.

Watu wamekwenda kuchota maji pahali ambapo maji yanauzwa kwa wanakijiji. Wanakijiji wanaonekana kuyatafuta maji kwa umbali kutokana na ukame ulioko kwenye hilo eneo.

Wanawake wawili wako katika chumba kimoja mmoja wa wanawake hawa wawili anamdunga mwenzake ili apate kumchanja kutokana na magonjwa na maradhi tofauti.

Ngamia ni mnyama anayefahamika kusaidia katika kusaidia safari kule njangw'ani. Ngamia wanaweza kuhifadhi maji yao kwenye miili hivyo basi huyo anaonekana kaa amechoka kutokana na safari.

Hii ni chupa ya dawa, ina dawa ndani yake ambayo inatumiwa kuchanja watoto kutokana na magonjwa kama surua, mabusha na ata rubela ili waweza kuwa katika afya.

Mama anayejali maslahi ya mwanawe anapeleka mwanawe hospitali apate chanjo, chanjo hiyo inapitishwa mwilini kupitia mdomo na daktari wake anaonekana akimakinika kwenye kazi yake.

Watu hawa wanaonekana kuchota maji katika Mwea water project ili waweze kutumia kupika, kuoga na kufanya kazi tofauti tofauti katika nymba zao.

Gawi na uchawi umeanza kuenea sana katika maisha ya wanadamu, watu huamini kwamba uchawi unaweza leta suluhisho katika matatizo ya mwanadamu ,hivo wanaenda kwa waganga ili wapate kupata usaidizi.

Kuana uguzi wawili, mmoja anamwangalia mtoto aliye zaliwa akiwa sawa na mwingine akimwangalia mtoto aliye kwenye kitamzi ili aweze kukua kwenye afya baada ya kuzaliwa na mapungufu.

Dawa ni vitu muhimu katika maisha yetu inatusaidia kuepuka maradhi na magonjwa. Na pia hueza kuzuia maradhi tofauti tofauti kuingia katika miili zetu.

Mtu mzee ameenda kule hosiptali ili akapate kutibiwa huku madaktari wakiwa wanamwangalia kwa umakini, ili waweze kubaini magonjwa yale na pia wanaweza kumwangalia pressure ya mwili.

Magonjwa ni hatari katika maisha ya binadamu na isipotibiwa inaweza leta kifo na maangamizo miongoni mwa watu, kwa hivyo ni lazima tupate kuchukua madawa zetu na tiba.

Mvua imenyesha sana katika eneo hili hivyo basi ikaweza kusababisha mafuriko katika eneo hili. Watu wengi wa eneo hili hivyo basi wakapata kuhama kutoka hapa kwenda kwingine kwenye kuna usalama kwao.

Msichana mdogo amefika hospitali aweze kuangaliwa ulimi na kujua ni nini kinamfanya aumwe nwilini daktari huku akimkagua kujua ni ugonjwa upi huo unamsumbua .

Maradhi ni hatari sana katika maisha yetu hivyo basi chanjo huweza kusaidia kuhakikisha kwamba tuko salama dhidi ya maradhi tofauti tofauti ambayo yanaweza hata kusababisha kifo.

Hii ni chupa ya dawa ambayo hutumiwa kuchanja kutokana na ugonjwa wa polio. Dawa hii inapaswa kutikiswa vyema na haipaswi kutiwa kwenye jukufu ama kuekwa kwenye ni baridi.

Mtaalamu huyu, anahusika katika kunyunyiza dawa kule kwenye nyumba kule jikoni, ambapo anawaua wadudu wadogo wadogo mfano, mende na yeye mwenyewe anajikinga, kutokana na kemikali ya dawa hizo.

Ugonjwa ni kitu mbaya katika maisha yetu kwa hivyo ni muhimu kwa sisi kupata matibabu. Mtoto huyu anaonekana kupewa chanjo ili iweze kumlinda dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Mama huyu amempeleka mwanawe katika kituo cha afya ili aweze kupata chanjo, chanjo inaweza kutukinga dhidi ya maradhi tofauti tofauti kama vile korona.

Mvua imenyesha sana ikasababisha mafuriko eneo hili, hivyo basi wanaeneo hili wanahamia kutoka hapo kwenda kwingine ambapo hamna mafuriko ili wakapate kusaidika na kuendelea kuishi kwa usalama.

Kesi za ukosefu wa maji umeanza kuongezeka duniani, watu hawa wanaonekana kutembea sana mahali mbali ili wapate kuchukua maji na hivyo wanaonekana kusumbuka sana.

Kuna madaktari na wauguzi walioko kwenye chumba cha oparesheni ,huku kuna mgonjwa aliyelazwa pale wakiwa wanamfanyia upasuaji wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga kutokana na damu na hata kutomwambukiza mgonjwa wao.

Kuna watu wawili waliojihami sana, wamevaa mabarakoa na kujifunika mwili kote ili waweze kujiepusha na makali ya kemikali wanazozibeba ama wanavyovitumia.

Wakulima hawa wanaonekana kunyunyiza dawa katika shamba hili. Mimea ni muhimu sana katika mazingira yetu kwa hivyo wanaitaji kuyatunza ili yaweze kukua.

Siha ni dawa inayotumiwa kutibu maumivu ya kichwa, dawa hizi hutibu matatizo ya kisunzi ya mara kwa mara na pia inamaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa.

Ukosefu wa maji katika ulimwengu ni janga kubwa ambayo umeanza kubainishwa maeneo mbali mbali unasababisha mgawanyiko wa watu na ukaushaji wa mimea na vifo.

Masomo ni muhimu katika maisha yetu, mtu huyu ijapokuwa anaonekana kuwa maskini, anafanya juhudi wa kusoma na kusaidiwa na mama yake ili apate kuwa na maisha mema mbeleni.

Maradhi ni hatari katika maisha yetu, hivyo basi tunafaa kutafuta njia tofauti tofauti ya kukabiliana nayo. Chanjo ni moja wapo ya njia ya kukabiliana na maradhi kwa vile machanjo yanatukinga dhidi ya maradhi.

Mkulima ananyunyizia mimea dawa ili apate kuangamiza wadudu kama vile kimamba wasije kuaribu mimea yake. Amevalia mavazi ya kujikinga kutokana na kemikali ya dawa.

Mama ameenda hospitalini ili akaangaliwe meno pengine ana vidudu kule ndani ama ni jino tu limeanza kuuma hivyo basi daktari anamwangalia ndio ajue nini hasa ndicho kiini.

Surua na mabusha ni aina ya magonjwa yanayoweza kumpata mtu yeyote, iwe mdogo au mkubwa. Na hivyo loazima tiba aweze kupata huyo mtu ili ajiepushe na magonjwa kama haya.

CBD ni dawa ambazo mtu hupaka ili aweze kupata unafuu katika mwili wake ambapo mtu huumwa na anapata nafuu kwa haraka sana.

Kuna miti shamba mizizi zao zinaweza kuwekwa pale, kuna mizizi kuna yale ambayo yanabondwa zinauzwa na zinatumika kama dawa kwa wale ambao wanahitaji kusaidika kiafya.

Zefania ni dawa iliyotengenezwa na miti shamba inayosaidia kuondoa sumu mwilini mtu anapoichukua na imetengenezwa na miti shamba peke yake.

Hivi ni vyombo ambavyo vimetengwa kando ili kuwezesha watu kunawa na sabuni pale na bila shaka mtungi ulioko kule juu una maji ambapo mtu akishanawa maji yanateremka kwenye ndoo ulio mweupe.

Mvua imenyesha sana ikasababisha mafuriko na barabarani maji yamejaa kuzuia watu kupita hadi kusafiri kwa urahisi. Hivyo basi watu wanaganganiana, kufinyana wakitembea miguu tupu.

Kuna mgonjwa amelazwa hospitalini, huku anaangaliwa kwa makini na madaktari wake waliojikinga sana kutokana na yale wanayoyafanya pale.

Watu wanajaribu kutoa maji yaliyojaa kwenye mazingira yao kutokana na mvua nyingi inayosababisha kuwe na mafuriko pale.

Mkasa wa mto uliweza kutokea na kuweza kuchoma nyumba za wakaaji wa eneo hilo wengine wamekaa wakiwaza jinsi watakavyotenda kwa maana nyumba imechomeka yote na pengine na vyombo vyote ndani

Ajali iliyosababika barabarani hadi lori na lori lililobeba mafuta kugongana na kusababisha hata mkasa wa moto hivyo basi watu wakakuja ili kusaidia na kunusuru walioathirika mle.

Uganga na uchawi ni tabia ambao unaaminiwa na wengi na watu wengi wanafikiri kwamba uganga unaweza kupata suluisho katika matatizo yao na ata magonjwa na mengineyo.

Mama anayejali maslahi yake ameenda kupata tiba na daktari wake anamhudumia vyema na kwa umakinifu huku wengine pia wamekuja kupata nafuu kutokana na maradhi yanayosumbua.

Mama aliyejifungua ameweza kutembelewa na ameletewa zawadi za mtoto mto na blanketi wote wamefurahia.

Dawa hizi zina vitamini na vitamini husaidia sana mwilini maana hujenga sana kinga na hufanya mtu kuwa na kinga nyingi mwilini dhidi ya virusi na magonjwa mengine yale.

Daktari wa macho anamwangalia mgonjwa wake macho akiwa amevaa barakoa ili asipatwe kuangamizwa. Anatumia teknolojia kuhakikisha kwamba amepata kujua magonjwa ya mgonjwa wake.

Daktari anapakua mizigo aliopata ambayo ndani yake kuna dawa na kando yake pia kuna mizigo mingine yaliyoletwa, anastahili kupakua pia.

Mama anayejali maslahi ya kiafya ya mwanawe ampeleka hospitalini ili akaweza kupata chanjo dhidi ya virusi kama vile polio na hata surua na mtoto anaweza kukua kwa afya nzuri.

Maradhi ni hatari sana katika maisha ya wanadamu. Mwanamke huyu ameenda katika kituo cha afya ili aweze kutibiwa na aweze kupata kinga dhidi ya maradhi tofauti tofauti.

Mama aliyekuwa na mtoto amekuja kumwona daktari kwa kuwa mtoto haskii vizuri, mtoto analia kwa kuwa daktari anamdunga sindano iliyochungu.

Mama anajali afya ya mwanawe hivyo basi kampeleka hospitali ili akapate kuangaliwa na pia kupewa mawaidha jinsi ya kumlea mtoto na jinsi ya kumpa chakula na hata kuzidi kuwa na afya.

Daktari anamiminiza dawa kwenye sirinji ili aweze kumchanja mgonjwa wake kutokana na ugonjwa ambao unaenezwa hewani ili apate kujiepusha na ugonjwa huo.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano, mtu anaweza pata chanjo hii kupitia kumeza dawa ama kudungwa sindano ili ajiepushe na homa ya manjano.

Mtaalamu ananyunyiza dawa kule hewani yeye mwenyewe akiwa amejihami sana. Ili asije akaadhiriwa na kemikali hizo ambazo zinatumiwa kuua wadudu.

Mkulima ananyunyizia mimea yake dawa ili akaweze kuua wadudu wowote wale walioko kule shambani wanaoharibu mimea na kusababisha mazao yasiwe yanavyofaa.

Mama anayejali maslahi yake kiafya ameenda hospitali akapate kutibiwa huku daktari anampea maelekezo jinsi ya kumeza dawa hizo alizopewa ili akapate kupata nafuu.

Magonjwa ni hatari katika maisha yetu ya ubinadamu kwa hivyo maradhi yanapaswa kutibiwa kupitia dawa au ata chanjo ambayo yanaweza kutukinga dhidi ya maradhi haya.

Watu wamekusanyika wamejitolea ili waweze kusafisha mazingira yao dhidi ya takataka zilizo achwa kwenye mazingira na kufanya hali ya hewa iwe chafu.

Wazazi wameenda kumuona mtoto wao mdogo aliyepata kulazwa kule hospitalini kutokana ugonjwa wowote ule huku wengine wamelazwa kule na wanaangaliwa na wauguzi.

Mama anaonekana kujali masilahi ya mwanawe kwa kuwa amempeleka katika kituo cha afya ili mtoto wake apate kupewa chanjo na daktari wa magonjwa.

Kuna chupa ya dawa ambayo ni ya kuchanja. Dawa hii upitishwa mwilini kupitia sindano na dawa hii inatumika mara moja kisha kutupwa.

Mama aliyekuwa mja mzito amepata kujifungua mtoto wake mchanga, amembeba mkononi akimwangalia uku akitabasamu, ishara yakuwa amefurahia kujifungua vyema.

Mwarubaini ni dawa mtu hukunywa ili akaweze kujitibu na dawa hizo imetengenezwa kutokana na miti ule wa mwarubaini ambayo inaaminika kutibu magonjwa mingi.

Daktari anamshughulikia mgonjwa kwa kumdunga sindano, kwa vile ana magonjwa ambayo yanaweza leta vifo na huzuni katika binadamu kwa hivyo inampasa yeye kuchukua dawa kupitia sindano.

Kiangulio ni kifaa ambacho watoto wanawekwa ili wapate kuishi. Watoto hawa ni wachanga au walitoka kutoka tumboni wakiwa bado wachanga ama wakati wao wa kuzaliwa haikua imefika.

Mtu huyu ameenda kwa daktari wa meno ili apate kusafisha meno yake. Usafi wa meno ni muhimu kwa vile unaweza leta maumivu makali katika mdomo na hivyo kufanya mtu kuwa mgonjwa.

Daktari na muuguzi wako chumbani kimoja na mgonjwa wao ambaye ni mtoto aliyezaliwa na upungufu fulani ama aliyezaliwa mapema kushinda wakati wa miezi tisa hivyo basi anapaswa kuangaliwa kwa umakini hivyo kalazwa pale.

Mama mjamzito anataka kusaidiwa na mkunga kule nyumbani anapopata huwa anajifungua na hajafika hospitali hivo mkunga anakuja kwake na kumsaidia ili kujifungua vyema

Mvua ilinyesha kwa wingi na kuweza kusababisha mafuriko katika eneo hili. Maji hayo yanaonekana kuwafikia wakaaji kiunoni, ishara ya kuwa mambo kwenye hilo eneo sio sawa.

MMR ni dawa iliyotengenezwa ili kukabiliana na virusi vinavyosababisha magonjwa kama vile surua, mabusha na hata rubela kwa watoto walio wachanga.

Mtu huyu ananyunyiza dawa kwa chumba ili kuweza kuua vidudu kama vile mende, na yeye mwenyewe amejikinga kutokana na kemikeli ya dawa hizo kwa kuvaa nguo zinazo mkinga.

Baada ya mvua nyingi hivyo basi kunakua na mafuriko, eneo hili kwa sasa ina mafuriko na watu wanatumia mashua ama wanaogelea ama wanapaswa kuhama ili wasiweze kuangamia hapo.

Mama anayejali maslahi ya mwanawe, akitaka mwanawe akuwe katika afya njema amepeleka mtoto wake apate chanjo ili asipate magonjwa kama vile polio ama surua.

Mzee huyu ameenda aweze kupata chanjo kutokana na ugonjwa ambao unaaminika kusambaza hewani kwa kuwa muuguzi amevaa barakoa kujikinga.

Mafuriko ni janga ambalo linasababishwa na uwepo wa mvua nyingi. Mafuriko inaweza sababisha magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa kutapika na kuendesha maana madudu yanaweza sababishwa kirahisi.

Jengo la ghorofa limeweza kuporomoka, na watu bila shaka wameweza kuumia kule ndani, kwa kuwa kuna mapolisi na trela ambayo inatumika kuondoa mabakshishi ya jengo hilo ili kuweza kuwanusuru majeruhi pale ndani.

Huyu ni muuguzi ama mtaalamu katika sekta ya afya, akimiminiza dawa kwenye sirinji ili aweze kumdunga mgonjwa wake, kuwezesha awe na afya njema na kumkinga dhidi ya magonjwa.

Mtu huyu ameenda hospitali akapate kuchanjwa na kupewa dawa ili kuongeza kinga mwilini kuwezesha mwili kupigana na virusi mbalimbali mwilini.

Vyuo vya afya ni muhimu katika maisha ya binadamu kwa vile watu wengi huwa na magonjwa siku baada ya siku na hivyo wanahitaji kupata huduma hivi kwa haraka na mahali popote.

Hii ni dawa inayotumika kuchanja watoto. Dawa hili hutumika mara moja. Dawa inawakinga watoto dhidi ya magonjwa kama vile surua, lubela na hata mabusha.

Jengo limeweza kuporomoka na bila shaka kuna maafa yameweza kutokea pale, watu wameweza kujeruhiwa pale, hivyo basi watu wamekuja ili waweze kuwanusuru na kuweza kuwapeleka hospitali.

Mama amempeleka mtoto wake mchanga kwa daktari ili aweze kufunzwa kutembea kama mtoto mchanga bado hajakua miguu ili aweze kutembea vizuri.

Kizee alienda hospitalini ile aweze kusafishwa masikio maana masikio inahitaji kusafishwa na mtaalam hivyo basi anasaidiwa na madaktari watatu pale ili waweze kumsaidia.

Maji ni kinywaji muhimu katika maisha yetu. Maji ni maisha. Wanafunzi hawa wanaonekana kuchota maji kwenye kibuyu kikubwa ili waweze kupata mahitaji yao ya kimsingi ya mwili.

Hivi ni vifaa vya mganga na eneo hili ni lake, kuna mayai pale, pembe ya mnyama aliye uwawa na pia rangi ambayo yako pale ni nyeusi na nyekundu kuashiria hatari.

Mama kapeleka mtoto wake apate kuchanjwa kutokana na magonjwa kama vile polio, hata surua ili mtoto aweze kukua kwa afya na bila matatizo yoyote au magonjwa yoyote.

Watu wamekutana ili wakaweze kujadiliana kuhusu maswala kadhaa na wote wamevaa barakoa kumaanisha kuna ugonjwa ama matatizo inayotokana na kupumua hewa.

Wanafunzi wako darasani huku wanafunzwa na mwenzao mwalimu akiwaangalia kuna viti na ata dawati na wanafunzi, wanafunzi wamekaa kwa makini waskiza mwenzao akiwafunza.

Ibuprofen ni dawa iliyotengenezwa ili kuweza kupunguza makali ambayo mtu huwa nayo akivimba na hata pia kupunguza chanzo cha mtu kuwa na magonjwa kama yabisi.

Dawa hii hii inaeza patikana katika hali tofauti moja ikiwa unga unga ingine inaeza kuwa ikiwa katika hali ya unyevunyevu ili uweze kudungwa kwa anayestahili.

Watu wamejitokeza kwa wingi kuenda kupata chanjo ili wajikinge kutokana na ugonjwa ambao unaambukizwa hewani, kwa kuwa hawa watu wamevaa barakoa ili wasiweze kupata huo ugonjwa.

Mtaalamu kwenye sekta ya kiafya anapakia dawa zilizotegenezwa kwenye vijipakiti vyao ili zikapate kuuzwa na kutumika kwa wale wanaoviitaji.

Mafuriko ni janga inayosababishwa na mvua mingi, mafuriko haya yanasababisha usairishaji wa watu kutoka pande moja hadi nyingine kwa ngumu na hivyo inawalazimu kutumia mafungo.

Ajali imeweza kutokea barabarani pale ambapo lori mbili, moja iliyobeba mafuta yaliweza kugongana na kusababisha moto kutokea pale, hivyo basi watu kuangamia na wanaeneo hilo waliweza kutokea ili wanusuru majeruhi katika ajali hiyo.

Mtu huyu anaonekana kuwa mgonjwa na ugonjwa huu unafanya kufurafura mwili ata kwenye ganja la mkono na ugonjwa huu unafanya aone kutisha sana.

Daktari Kalasinga ni daktari wa uganga yeye ni mkubwa sana na anaweza kufanya kazi na upendo ukitaka kumpigia simu unatumia nambari ya 0745404504.

Muuguzi na mgonjwa wake wanapata kuongea pale, huku muuguzi akimpea maelekezo jinsi anapaswa kujilinda, jinsi anapaswa kufanya ili kuepukana na magonjwa ambayo yaliyokuwa yanamsumbua.

Kuna dawa rofauti tofauti, zingine ni tembe za kumeza na zingine ni dawa za kukunywa na zote zina kazi tofauti tofauti zingine ni za kurudisha maumivu chini, zingine ni za kusaidia katika maswala tofauti tofauti.

Mkulima amefika kule shambani na dawa ya kuua wadudu wanaoharibu mavuno ya mimea. Anawauwa huku yeye mwenyewe akijikinga kutokana na kemikali ya dawa hizo.

Watu wananyunyiza dawa ya maji kwenye maji yao ya kunywa, ili waweze kuua vijidudu wanaokuwa majini, ili kujikinga dhidi ya magonjwa kama vile kipindupindu.

Hili ni duka ambalo linauza vitu tofauti tofauti kuna picha pale kuna sukari unga zinazouzwa pale na hata kuna viungo vya kupika zinapatikana pale

Mama huyu anaonekana kujifungua mtoto na familia yake pamoja na marafiki wamekuja kumtembelea ili kumjulia hali, afisa anaonekana kuwa miongoni mwao akiwatazama kwa umbali.

Wakulima wameweza kufika shambani ili wanyunyize mimea yao dawa ili wawaue wadudu wanaoharibu mazao yao, lakini baadhi ya mimea imejikinga kutokana na kemikali ya dawa hii.

Hospitali ni chumba ambayo wagonjwa wanalazwa wanapotibiwa. Wagonjwa hawa wanaonekana kuwa katika hali mbaya na hivyo wamelazwa hospitalini ili kupata matibabu kirahisi.

Madaktari na wauguzi wameweza kujumuika katika chumba moja huku wakimwangalia mgonjwa wao aliyelazwa pale wakimfanyia oparesheni, wao wako makini ili wasiweze kukua na janga lolote.

Mzee huyu ameridhia aweze kuchanjwa, na chanjo hili ni dhidi ya ugonjwa ambao bila shaka ni ugonjwa unaoenezwa hewani kwa kuwa amevaa barakao kuzuia hewa chafu.

Mafuriko ni janga ambalo umesababishwa na mvua nyingi. Mafuriko ni hatari sana katika maisha yetu kwa vile unafanya usafarishaji wa watu kuwa ngumu hata magari huwa na ugumu wa kuendeshwa katika maji mengi.

Watu sita wanaonekana kubeba karatasi yenye maandishi maafisa wakiwemo ndani yao kila mmoja ana barokoa ili iweze kumwepusha na magonjwa mbalimbali kama vile korona.

Kuna dawa ambavyo imetengwa ili kukidhi na vijidudu ambavyo vinasababisha na maambukizi kwenye njia ya mkojo hivyo basi zinaweza kuziua na mtu awe salama.

Mama na mtoto msichana anaonekana wakinawa ili wapate kutoa uchafu katika mkononi mwao. Wamevaa barakoa ili wasipate kuambukizwa na maradhi kama vile korona.

Binti fulani ameenda hospitalini ili akapate kujua mengi kuhusu meno baada ya kuenda kule kupata matibabu hivo anapewa maelezo zaidi jinsi ya kulinda meno na jinsi ya kukuwa na meno iliyo safi na sawa na iliyo na afya.

Mama huyu anajali kuhusu maslahi ya mwanawe kwa hivo amempeleka hospitalini kukaguliwa na kupewa chanjo dhidi ya maradhi tofauti tofauti. Daktari huyu anamsaidia mama.

Magonjwa ni vitu ambavyo vinaweza letwa na vitu tofauti tofauti na visipotibiwa vinaweza leta vifo miongoni mwa watu. Kwa hivyo dawa hizi zimetegenezwa ili vipaswe kuangamiza magonjwa.

Aina tofauti tofauti za dawa zinazopeana vitamini kwenye mwili, vitamini husaidia kuleta kuzidisha kinga mwilini mwa binadamu.

Wanakijiji waeneo hili wamekuja kwa wingi, wamekuja na mitungi mingi kuja kuteka maji, inaonekana wametoka sehemu mbalimbali kwa kuwa wamebeba maji kwa toroli kumaanisha wanataka maji kwa wingi.

Tuna dawa zilizo na rangi manjano zimepakiwa kwenye pakiti zao na kwenye kijisanduku lao ziko kumi na mtu anapaswa kumeza mojamoja.

Kipima joto kinatumiwa kupima joto ya mwili na vitembe ni dawa vinavyochukuliwa ili vipate kuangamiza maradhi ndani ya miili ya binadamu.

Maradhi ni hatari sana katika maisha yetu. Hivyo basi tunafaa kutafuta njia tofauti tofauti ya kujikinga dhidi ya maradhi. Chanjo ni njia moja wapo ya kuhakikisha kwamba uko salama.

Watu hawa wanaonekana kunyunyiza dawa katika chumba ili kuangamiza vidudu na pengine magonjwa ndogo ndogo. Wamevalia mavazi ya kujikinga kutukana na makali ya dawa wanayotumia.

Watu hawa wanaonekana kushtuka na kuhofia maisha yao kutokana na mafuriko makali. Mafuriko haya yameweza kuangusha lori kubwa iliyokua kando ya mto.

Kuna watoto ambao wanaonekana wakiteka maji kule chini. Maji hayo hayonekani kuwa safi, maana kule kuna takataka chafu, hivyo basi maji yale hayapaswi kutumika, ama kunywewa.

Mlemavu huyu anasaidiwa na daktari wake kukuwa na afya huku akifanya mazoezi kadhaa kadhaa kuwa na nguvu mikononi ili kuwezesha kuwa makini.

Kitamizi ni kifaa ambacho watoto wachanga wanawekwa ili waweze kuishi maana watoto hawa wametolewa tumboni wakiwa bado wachanga au wana tatizo fulani katika miili.

Nzige ni muhimu katika maisha yetu lakini wakiwa wengi wanaaza kuwa hatari katika maisha na ukuaji wa mimea, wanaangamiza mimea hivyo kuleta uhaba wa mimea na chakula.

MMR ni dawa ambayo inatumiwa kuua virusi vinavyosababisha maradhi kama vile surua, mabusha na hata rubella. Na dawa hizi huchanja watoto wadogo.

MMR ni dawa iliyotengenezwa ili kukabiliana na virusi vinavyosababisha surua, mabusha na hata rubela. Dawa hizi huingizwa mwilini kupitia sindano.

Tiba tofauti tofauti zimetengenezwa kutoka kwa miti shamba ambazo zinatibu magonjwa tofauti tofauti kulingana na vile mtu anavyoumia inaweza kuwa mapua inaweza kuwa kichwa yale yote yanatibiwa pale.

Akina mama wameleta watoto wao wachanga hospitalini ili waweze kupata chanjo na waweze kukua kwa afya wanachanjwa kutokana na virusi vya surua na mabusha na hata lubela ili watoto wakue kiafya.

Madaktari na wauguzi wameungana katika chumba kimoja huku wanafanya operesheni kwa mgonjwa wao. Wanatumia vifaa tofautitofauti, huku wamejifunika vichwa na hata kutumia barakoa.

Mama ameenda kule hospitalini ili aweze kuchanjwa dhidi ya ugonjwa, ammbao kulingana na kuvaa barakoa husababishwa au huambukizwa hewani.

Kuna mtu aliyejihami sana huku akiwa amebeba mitungi inayo alama inayo onyesha hatari hivyo basi yeye mwenyewe amejitahadharisha ili asiweze kupata hatari hiyo ama asiweze kuangamia kutokana na hatari hiyo.

Wanawake hawa watatu wanaonekana kupiga dumu huku wamevalia mavazi yanayofanana wameketi nje ya nyumba karibu na mimiea huku wanafanya mambo ambayo wao wenyewe wanajua.

Mwanamke huyu ameenda katika kituo cha afya kukaguliwa masikio kwa vile anaweza kuwa na ugonjwa au ata shida ya masikio na dakatari wa masikio anamsaidia kutafuta suluhisho.

Huyu ni mgonjwa aliyelazwa hospitalini katika hali mahututi amefungwa bandeji na kutolewa nguo ili asipate kuskia joto. Chumba hiki kiko na kipima joto, sahani, kikombe na kitanda.

Daktari, muuguzi na mgonjwa wako katika chumba kimoja. Daktari anajaribu kumtibu mgonjwa wake meno uku muuguzi akimumulikia taa ili aweze kuona mle ndani na akapata kumtibu.

Mtu ameenda hosiptali ili akaweze kuangaliwa, namwona daktari akimtolea damu ili aweze kuchunguza ni nini kinachomsumbua mwilini ama ni magonjwa yapi yako mwilini.

Daktari anamiminiza dawa kwenye sindano ili aweze kumdunga mgonjwa wake aweze kupona baada ya kuelezwa ni nini kinamuuma na baada ya kufanya uchuguzi na kubaini ni ugonjwa upi mgonjwa wake akonao.

Madaktari watatu wanamwangalia mgonjwa wao kwa makini meno ili kudhibitisha ni nini haswa humsumbua mgonjwa hao meno ili wakaweze kumpa dawa mwafaka.

Kuna dawa tofauti tofauti lakini uhusiano kati ya hizi dawa ni moja, zote zina kalshiamu. Kalshiamu ni madini inayopatikana kwenye matunda na husaidia sana kukuza mifupa wa binadamu.

Daktari anamwangalia mgonjwa wake meno kutumia vifaa tofauti , baadhi ya vifaa ni taa ambayo inamulika na taa hiyo inaweza kuzuiwa ili yasimharibu mgonjwa macho.

Watu wakikundi fulani wamejitenga ili wa weze kueneza madhara ya kuwa na virusi ama kuambukizana virusi hivyo basi wanaonesha jinsi ya kujikinga nayo na jinsi ya kuepukana na virusi hivi.

Haya ni mapokezi kwenye hospitali ya meno ambapo kuna mhudumu pale anayetabasamu anayeweza kusaidia wale waliokuja pale kupata usaidizi.

Mwanamke huyu ameenda hospitali akapate kuchanjwa kutokana na ugonjwa ambao, kulingana na kuvaa barakoa unasababishwa kupitia hewa kwa kuwa hadi muuguzi mwenyewe amevaa barakoa.

Muuguzi anamhudumia mgonjwa wake, mtoto mchanga, ili apate kusaidika na azidi kukua kwa afya baada ya kuzaliwa na upungufu wowote ule.

Kuna kibango kinachoonyesha kwamba kuna daktari aitwaye Chikonko anayetumia miti shamba au uganga kufanya mambo yake. Yeye husaidia kuwavuta wapenzi, kupata biashara kwa waliokosa ama kupata nyota. Kazi yake ni mengi.

Ugonjwa ni hatari katika maisha. Mtu huyu ameenda katika kituo cha afya kukaguliwa masikio ili shida tofauti iweze kubainishwa na au ata kusafishwa katika masikio kupitia watu hao.

Mafuriko ni janga linalosababishwa na mvua nyingi. Na husababisha usafirishaji wa watu kuwa ngumu, magari na hata mapikipiki huwa ngumu kuendeshwa katika mvua nyingi na maji.

Mimea ni muhimu sana katika maisha yetu hivyo basi tunafaa kuyatuza na kufanya hima hima ili tuweze kuhakikisha ya kwamba yanamea dawa tofauti tofauti inaweza kuchangia kufanikisha hili.

Watoto hawa watatu wametoka kucheza na udongo. Wanaonekana kufurahia licha ya kwamba wamepata kuchafua mikono yao midogo kutumia udongo.

Kuna dawa ambayo inatumika kutibu virusi vya homa ya manjano. Dawa hii, inaingizwa mwilini kupitia sindano, na dawa hii, inastahili kutumika mara moja.

Watu wamekutana ili waweze kufungua rasmi mifereji waliyochimba na kutengeneza, kuwasaidia wanakijiji wapata maji safi na kwa urahisi, ila watu wanapiga picha ili waweze kurekodi hiyo siku.

Mkulima huyu anaonekana kunyunyiza mimea yake ili yaweza kukua amevalia mavazi ya kujikinga kutokana na makali ya dawa anayoitumia.

Vyoo ni vyumba ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kueda haja ndogo au kubwa. Hivyo basi vyoo vinapaswa kuwa safi ili afanye kazi zao vizuri.

Tuna dawa ambayo inatumika kutibu virusi vya homa ya manjano ambayo inatumika kuchanja watoto. Dawa hii inaingizwa mwilini kupitia sindano na inafaa kutumika mara moja.

Uchawi na uganga ni tabia ambayo imeanza kuwa maarufu katika nchi yetu, watu wanaamini kwamba uganga unaweza saidia kutafuta suluhisho katika mashida zao.

Ni jengo la vyoo vya umma ambapo watu wanafika pale kujisaidia wakiwa kule sokoni. Ama wakiwa kule wanauza, wanasafiri ama wananunua wakiwa mbali na nyumbani.

Mgonjwa ameenda hospitali ili aweze kuangaliwa na kutibiwa meno huku madaktari na wauguzi wake wanamwangalia kwa makini ili wakapate kugundua shida haswa kule mdomoni.

Mama anayemjali mwanawe anampeleka hospitali ili akapate chanjo na kuangaliwa ili asiweze kupatwa na magonjwa kama vil Suruwa, anatibiwa ili aweze kukua na afya.

Watu wamekusanyika wengi wamepanga foleni ili kuweza kupata chanjo kutokana na ugonjwa ambao unaweza kuwa unasambaswa hewani na kuambukiza watu

Watu wamejitolea kwenda kusaidia wanakijiji wa eneo fulani wakiwasaidia kutibu magonjwa mengi kwa kuwa wako wengi pale kwenye hilo hema na kuna madaktari wengi wa kila aina wengine wanatibu macho wengine wanatibu hata viungo tofauti tofauti.

kuna daktari muuguzi na mgonjwa aliyelazwa pale wakiwa wanamkagua meno ili kuweza kudhihirisha kiini cha matatizo kule mdomoni

Mtu ameenda kwa daktari wa meno ili apate kukaguliwa meno, kwa maana ana uchafu na pengine magonjwa ya meno, kwa hivo daktari huyu anamsaidia kurekebisha matatizo hayo.

Mama amepeleka mtoto wake hospitali ili aweze kuchanjwa kutokana na magonjwa mbali mbali mano suruwa ama mabusha, mtoto huyu baadaye anaweza kukua kwa afya.

Daktari anamhudumia mgonjwa wake anataka kubahini ni nini kisa kinachofanya mgonjwa kupata kuumwa mara wa mara ama ni nini kinamfanya aumwe miunoni hivyo basi anamshughulikia ipasavyo

Kuna muuguzi na mgonjwa wake, mgonjwa amelazwa kwenye kitanda maalum. Kitanda hiki kinaingizwa kwenye mashine, mashine ikiwa eksirei, inayotumika kuangalia viungo vya ndani vya mwili.

Umaskini umeanza kuwa na kesi nyingi katika maisha ya mwanadamu. Hawa watu wamekosa nyumba mazuri pa kuishi na hivo wametengeneza ma hema ili waweze angalau kuwa na mahali pa kulala.

Mtaalamu amejikinga dhidi ya kemikali mbalimbali ambazo ziko kwenye dawa atakazotumia kunyunyiza kwenye mimea ama kwenye chumba ambacho atakuwa akifanyia kazi pale.

Mtu ameenda hospitalini ili aweze kutibiwa na daktari anamwambia maelekezo mbalimbali jinsi anapaswa kujiangalia na jinsi nini kinamfanya hawe na maumivu.

FSBSI ni dawa zinazotumika kuchanja dhidi ya homa ya manjano. Dawa hizi zinapaswa kuhifadhiwa mahali kuna hewa ya kawaida.

Daktari hawa wanashughulikia wagonjwa katika hospitali kutumia mitambo ambayo yamewezwa kufanikishwa katika teknolojia yetu ya sasa. Wamevalia mavazi ambazo zinawakinga dhidi ya maradhi ambayo yanayoweza kusambaa.

Mvua imeweza kunyesha kwa wiki katika eneo hili na kuweza kusababisha mafuriko mvua hiyo bila shaka ilikuwa ikiya kwa upepo mkali kwa kuwa kuna majengo yaliyo bomolewa hivyo kuwasababisha wakazi wa hapo kuhamia kwingine.

Kuna dawa ziitwayo Lumifen, ziko tembe sita kwenye kijisanduku lake. Dawa hizi zinatumika kutibu umagonjwa unasababishwa na umbu na dawa hizi inauza kupewa mtoto ata mtu mzima.

Mama anayejali maslahi mwanawe amepeleka mtoto wake hospitalini ili akapate kuchanjwa kutokana na magonjwa kama vile surua ata polio ili aweze kukuwa na afya.

Kikundi cha UNICEF walijitolea wakachangia tangi kwa eneo hili na tangi hili inatumiwa kuekea maji ya kunawa ili wana eneo hili wanawe wajiepushe na maradhi kama vile kipindupindu.

MMR ni dawa ambayo watoto ambao wana zaidi ya mwaka mmoja hudungwa ili kuchanjwa kutokana na surua, mabusha na hata rubella ili wakaweze kuepukana na magonjwa. Wao hudungwa hizo dawa.

Babu mmoja ameenda kupata chanjo ili ajiepushe na ugonjwa ambao unaenezwa hewani na kuambukizwa humo kwa kuwa wanavaa barakoa wasiweze kujiambukiza na wengine.

Olympia ni kampuni ambayo imetengeneza dawa ya vitamini , dawa hiki inapaswa kutumika ofisini wala sio kuuzwa, dawa hizi yanapaswa kuhifadhiwa kwenye chumba ambacho joto lake ni la kawaida

Hospitali ni mahali watu wanaenda kufanyiwa matibabu au kuangaliwa. Mwananchi huyu ameenda hospitali kukanguliwa meno na daktari wa meno.

Daktari wa macho anamhudumia mgonjwa wake ambaye amekuja akiwa na malalamishi. Anatumia mashini ambayo anaweza kugundua na kujua nini kiini cha matatizo hayo machoni bila tashwishwi yoyote.

Kuna mwanaume ambaye bila shaka ni mzazi wa mtoto aliyezaliwa na upungufu fulani ama kuzaliwa kabla ya miezi tisa, kwa kuwa amewekwa na kulazwa kwenye kitamizi.

Mama anayemjali mtoto wake, ameleta mtoto wake hospitali apate kutibiwa. Daktari huyu anafanya mchezo wa kuigiza ili akamtumbuize mtoto ndiposa anapodungwa asiweze kuhisi ule uchungu.

Wazima moto wamekuja kuzima moto uliotokea kule uwanjani ambapo kule nyuma kuna msitu na kuna nyasi zilizokauka zinazoendeleza moto kuwaka zaidi.

Kuna dawa tofauti tofauti. Zina maumbo tofauti tofauti zingine duara, zingine duaradufu. Zina rangi pia tofauti tofauti, zingine ni nyeupe, zingine ni nyekundu. Hivyo basi, pia zina kazi tofauti tofauti.

Mama mja mzito ameenda hospitali akapewa mawaidha jinsi ya kule ujauzito huo na pia kuna muuguzi anamwangalia mtoto aliyelazwa pale baada ya kuzaliwa.

Hili ni tangazo la dawa ambayo ni ya miti shamba ambayo utibu magonjwa kadhaa kadhaa na dawa hizi utengenezwa kutokana na tembe za matunda na hata majani ya miti

Mtu amejitolea kwenda kupata chanjo dhidi ya magonjwa ama ugonjwa unao ambukizwa hewani kwa kuwa kila mtu pale amevaa barakoa.

Kuna mama aliyekuwa mjamzito ambaye alipata kujifungua mtoto huku anatabasamu kuashiria furaha aliyo nayo baada ya kujifungua salama salamini.

Kituo hiki cha afya yanahusiana na meno. Mwanamke huyu ameenda kuangaliwa meno ili kutafuta shida yeyote ile na anatabasamu kwa vile shida lake limetatuliwa.

Daktari anakagua vifaa atakavyotumia kuwahudumia wateja wake, huku akisubiri wagonjwa ama wahudumiwa waje ili awasaidie.

Watu hawa wanaoneka kusafisha barabara kutumia kijiti kutoa takataka kwa vile takataka ni chanzo cha maradhi na magonjwa mingi duniani na hivyo unaweza sababishwa na magonjwa kama kutapika.

Jengo la ghorofa liliweza kuporomoka na kuweza kuumiza watu maana kuna watu wamekusanyika pale kuweza kuwaokoa na wao wenyewe wamejikinga kutokana na ukuta za ghorofa ule ili wasiweze kuumia pia.

Mgonjwa aliyeenda kutibiwa hivi sasa amepiga picha yale maelezo aliyeambiwa na daktari na hata dawa alizopewa atumie kutibu maradhi hayo.

Vyoo vimetengenezwa kwa ajili ya watu kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa. Kwa maana mtu akijisaidia mahali popote pale, anaweza eneza magonjwa na hivyo ni lazima mtu kutumia vyoo.

Wamama wanaenda kutafuta maji kutokana na kiangazi, walewa nao wanaenda huku wakiwa wanabeba hata mtoto kule mbele ndiposa wakapate maji.

Mafuriko ni janga ambalo limesababishwa na uwepo wa mvua mwingi. Mafuriko yanafanya usafiri kuwa mgumu maana magari hayawezi pita kwenye maji nyingi.

Mama anayejali maslahi ya mwanawe amempeleka hospitali ili aweze kuchanjwa dhidi ya virusi vinavyosababisha marathi kama vile Soruwa, Mabusha na hara Rubella ili aweze kukua kwa afya.

Mgonjwa alienda hospitalini akapata kuandikiwa madawa basi akapiga picha hizo dawa aliyopewa na daktari na maagizo yake pia.

Ngombe apatwa akiangamia baada ya kuwa na kiangazi kwa buda mrefu, watu hawa wanaonwa wakihama kutoka eneo hilo kuenda eneo lingine ili wapate kuwa katika afya njema.

Mama ametoka kujifungua mtoto na hivyo muuguzi amemsaidia kupata mtoto huyo na anaonekana kufurahi kwa vile mtoto ametoka akiwa salama salmini.

MMuuguzi amembeba mtoto aliyetoka kuzaliwa huku akimpeleka ili aweze kumlaza kwenye kitanda huku akitabasamu kwa kuwa kiumbe hicho kinapendeza.

Hiki ni chumba ambacho watu walioathirika na wanadharura huekwa kwa maana watu wa msalaba mwekundu ambao wanasaidia watu walioathirika maeneo tofauti mfano kwenye janga la moto wakiwasaidia wako hapo wakiangalia mgonjwa wao aliyelazwa pale.

Mkulima yuko katika shamba lake akinyunyizia mimea yake dawa ya kemikali. Amevalia mavazi ya kujikinga kutokana na makali ya kemikali hiyo asipate kupata maradhi.

Daktari na mzazi wamekuja kukagua mtoto aliyezaliwa hivi karibuni, kumwezesha kukua kwa afya na hadi, kumwezesha kumlinda dhidi ya magonjwa mfano surua.

Hii ni hospitali kule Ahero na inaonekana mvua imenyea huku sana, kuna mafuriko, na watu wanaonekana kukuja huku kupata nafuu kwa kuwa kuna magonjwa yaambukizwayo kupitia maji chafu.

Mwanamke huyu anaonekana kujali maslahi ya mwanawe kwa hivyo amempeleka kwa ajili ya kituo cha afya ili apewe chanjo kumuepusha na maradhi kana vile...

MMR ni dawa iliyotengenezwa kukabiliana na virusi vinavyosababisha ugonjwa kama surua na hata mabusha na hata rubela. Dawa hizi huingizwa mwilini kupitia sindano.

Daktari anamwangalia mgonjwa wake anamhudumia huku akihakikisha ako salama kwamba damu inakimbia vizuri mwilini huku mgonjwa ako sawa.

Tuna dawa ambazo zinatumiwa kutibu ugonjwa wa surua, na dawa hii inapaswa kupeana mara moja. Dawa hii inatumia sindano ili kuwezwa kupitishwa kwa mwili wa binadamu,

Chanjo ni dawa maalum ambayo hutusaidia kuepuka maradhi mbali mbali kama vile chanjo dhidi ya korona na chanjo haya yanapatikana katika hospitali mbali mbali.

Usafi ni muhimu katika maisha ya wanadamu. Mwanamke huyu anaonekana kufurahi kwa kua amepata maji anapoweza osha mikono yake ili kutoa uchafu wowote ambao unaweza kua kwenye mikono yake.

Chanjo ni aina ya dawa ambayo hutukinga dhidi ya maradhi tofauti tofauti. Chanjo yanapaswa kupelekwa katika hospitali ili kila mmoja wetu aweze kuifikia kirahisi.

Wataalamu wameitwa waweze kunyunyiza dawa ili waweze kuua vidudu kule nyumbani. Wadudu hao mfano ni mende, wauliwe ili wasiweze kusababisha maradhi mbalimbali.

Madaktari wawili wanamkagua mgonjwa wao meno, wakiwa wanatumia taa ambazo bila shaka zinaaribu macho, kwa kuwa wamevaa miwani na huku wanajikinga na kuwezesha kutomwambukiza mgonjwa wao kwa kuvaa glovu na barakoa.

Usafi ni muhimu katika maisha ya mwanadamu, hawa watoto wanaonekana kuvalia barakoa ili kujiepusha na magonjwa yanayoweza kuenea kwa kupitia hewa na wananawa mikono ili kunawa uchafu wowote kwenye mikono.

Mtu amelala kitandani huku akiangalia juu. Mguu wake unakandwa na muuguzi pengine kuwezesha damu ili kuweza kukimbia vyema kule mguuni ama mwilini kwote.

D3 ni dawa inayotengeneza na kampuni ambayo inawawezesha watu kupata vitamin ili waweze kujikinga na maradhi na kuwezesha miili yao kuwa kinga mingi mwilini.

Watu wawili wameegemea gari, hao watu wamevaa barakoa na glovu, ili wasipate kushika uchafu, wala kuambukizwa na marathi kama vile, Korona.

Albaa Mujarrabu ni dawa iliyotengenezwa na miti shamba inayotumika kutibu maradhi mbalimbali mfano kuongeza mbegu, kuondoa gazi kwenye mume na mengi, na dawa hii inapatikana kule Tanga.

Tuna dawa ambazo hutumiwa kurutubisha miili zetu. Mtu anaweza kupewa kupitia mdomo ama kudungwa. Dawa hizi zina madini ya vitamini D 3 .

Kuna dawa ambayo mtu hutungwa mara moja na hutibu magonjwa kama vile mabusha, suruwa, na hata virusi vya rubela.

Watu wa kikundi fulani wameweza kujitenga ili wakapate kuokota takataka iliyoko kwenye mazingira yao ili wakapate kuwa na mazingira safi.

Watu wamekuja kwa wingi ili wakapate kuchanjwa kutokana na ugonjwa ambao bila shaka umeambukizwa hewani kwa kuwa wamevaa barakoa na pia wao wenyewe wanajitenga kwa wenyewe.

Mwafrika wa kike na mzungu wa kiume wanatabasamu huku wakisimama wakipigwa pichwa ili kuweza kukumbuka hiyo siku yao maalum.

Kuna pakiti ya dawa, huua bacteria kwa jina Azomax. Dawa, mle ndani mnafaa kuwa na tembe sita, ingawa tumeonyeshwa tatu tu.

Wauguzi wawili wanapata kuwashughulikia wagonjwa wao ambao ni watoto wachanga waliozaliwa na changamoto kwa kuwa wanalazwa pale huku wakiogezwa maji kwenye miili yao.

Kuna daktari na mguuzi wanashugulikia mgonjwa wao. Wajaribu kumtibu mwili huku wakiwa wamevaa gluvu na mabarakoa na hata wenye wamevaa mavazi kwa kinga kujikinga.

Kuna mgonjwa na daktari wake wa meno. Daktari huku amevaa glove ili asipate kuambukizana ama kumpa mgonjwa magonjwa mengine huku akimuangalia meno.

Daktari kwa jina Mercy, anamhudumia mgonjwa wake kwa ustadi mkubwa, huku akimkinga kutokana na miale ya taa ile ambayo anaitumia, isije ikamharibu macho.

Janga la moto limetokea. Na msitu umeonekana ukiwa umewaka. Chanzo cha moto huo haujabainika haswa ila msitu u motoni.

Kuna maporomoko ya ujenzi ulioweza kutokea mahali hapa. Na bila shaka kuna maafa yalitokea, kuna watu waliokusanyika baada ya maporomoko hayo kuweza kupata kuokoa wale waliozikwa humo ndani.

Mtu anapata chanjo na ugonjwa ambao anaoepukana nao ni ugonjwa ambao unasambazwa hewani kwa kuwa amevaa barakoa sio moja bali mbili.